Mgomba ikiwa ndizi mbichi bado hazijaiva. Mgomba ni mimea inayotoa tunda la ndizi na hupendwa sana katika maeneo ya joto kama Afrika mashariki, kwa hivo Kenya na Uganda. Ndizi zikiwa bado mbichi na za kijani.